Kwenye hii nyumba kuna watu wawili, mwanamume na mwanamke ambao wameeka mikono yao kwenye meza iliyopakwa rangi nyeupe. Mwanamke amevaa nguo nyeusi, kisha mwanamume amevaa koti ya rangi nyeupe. Anamchungulia huyu msichana kwa machine fulani.

Hii pakiti nyeupe ni ya dawa ya kohozi iitwayo azithromycin. Dawa yenyewe ni ya gramu mia tano, na pakiti mzima limebeba tembe hamsini na ni ya rangi njano.

Mama huyu ambaye anaonekana ako na furaha amevaa nguo ya rangi ya kijani kibichi. Pia amebeba mtoto mchanga aliyemvalisha kofia ya rangi nyeupe, na kumfunika na nguo iliyo na rangi ya pink huku akiwa ameketi kitandani.

Mvua nyingi imenyesha mpaka barabara imeporomoka. Kuna watu ambao wamesimama kwenye barabara na wanaangalia vile barabara imeharibika wakisemezana. Kuna mmoja ambaye anaangalia simu ni kama anapiga simu kuelezea wengine na kando ya barabara kuna matope nyingi na maji ambayo imesimama.

Hapa ni boma mahali mvua imenyesha na kuna mafuriko, Kuna Mzee mmoja ambaye ameshika mkorini wake huku akisimama na kuangalia watu ambao wanatembea kando ya barabara. Katika barabara kuna magari ambazo zimesimama.

Msichana huyu ambaye amevaa nguo ya pink ameshika chupa ya dawa ambayo inatibu corona. Chupa hii iko na kifuniko ya rangi ya majani kibichi na chupa yenyewe ni ya rangi ya kahawia.

Watu wawili, mwanamume na mwanamke wanaosha mikono yao katika mfereji. Wamevaa barakoa. Kando yao kuna wasichana wawili ambao wamesimama na ni kama pia wanangonjea kuosha mikono yao.

Madaktari watatu wamesimama karibu na mgonjwa aliyelazwa kwenye kitanda ya kufanyiwa upasuaji na daktari mmoja. Madaktari hawa wamevaa kofia na barakoa ya rangi ya buluu na manguo ya rangi ya njano. Nyuma yao, kuna watu watatu ambao wamesimama huku wakiwachungulia.

Hapa ni uwanja ambapo hapana hata nyasi. Kuna watu ambao wamekaa, na kuna mmoja aliye katikati yao ambaye amesimama na anawaongelesha. Watu ambao wako hapa wamevaa manguo ya rangi ya blue pamoja na barakoa.

Chupa tatu ambazo zimesimamishwa katika meza, ziko na upana na urefu ambazo inatoshana, zote ziko na madawa aina ya vitamin D na ziko na maandishi ya rangi ya nyeupe.

Nyumba hii ambayo imepakwa rangi ya buluu na ikona maandishi ya rangi nyeupe ni mahali pa kuuza maji. Kuna mama ambaye ameinama huku akichota maji na mwanaume aliye nyuma yake ambaye amevaa barakoa na shati ya rangi nyeusi.

Wamama hawa ambao wametoka kuchota maji wamebeba mitungi kwenye vichwa vyao. Ngozi za hawa wamama ni nyeusi, na wamevaa manguo ya kiasili ya Afrika. Mmoja wa hao wamama hana mtungi na anatembea katikati yao.

Watu watano ambao wamevaa manguo ya kujikinga ya rangi nyeupe, wamesimama katika nyumba ambao kuta umepakwa rangi nyeupe. Mtu mmoja aliye na kibuyu nyuma yake ananyunyiza dawa kwenye sakafu.

Hii ni dawa ya miti shamba ambayo imetengenezwa na kuwekwa ndani ya chupa ya rangi nyeusi iliyo na kifuniko ya kijani kibichi. Kuna maelezo ya hii dawa ambayo imeandikwa kwa rangi ya zambarau, njano na nyekundu.

Hii ni pakiti ya dawa aina ya Ferolax ambayo inatumika kwa kurejesha madini mwilini kwa mfano Vitamini B. Pakiti hii imepakwa rangi nyekundu na nyeupe na iko na maandishi ya rangi ya nyeusi , nyeupe na nyekundu.

Kwenye nyumba hii, kuna watu wawili ambao wamekaa wakiangaliana. Mmoja anaonekana ni mgonjwa ambaye amevaa nguo iliyo na rangi nyeupe na ya kijivu. Mwingine ambaye amevaa barakoa na manguo ya rangi nyeupe anaonekana ni muuguzi.

Mama aliyevaa nguo ya buluu na nyeupe anayeketi katika kiti kilicho katika nyasi, ameshikwa mkono huku akidungwa sindano na muuguzi aliyevaa koti ya nyeupe na barakoa ya bluu.

Mtu huyu ambaye amevaa nguo ya rangi ya kijivu, ameweka mikono yake kwenye meza iliyowekwa kitambaa ya rangi ya pink . Pia mkononi mwake ameshikilia vitu viwili. Kwa mfano, mkono wake wa kushoto ameshikilia chupa nyeupe, kisha mkono wake wa kulia ameshikilia risiti.

Huyu ni mgonjwa ambaye anaoenakana anajaribu kusaidiwa na wauguzi. Muuguzi mmoja amevaa barakoa na nguo manjano na mwingine amevaa barakoa na nguo nyeupe.

Mama huyu aliyevaa kofia ya rangi nyekundu na sweta ya rangi ya pink iliyo na kamba kwenye shingo, amebeba mtoto huku mfanyikazi wa afya ambaye amevaa nguo ya rangi nyeupe, nyeusi na nyekundu anamhudumia mtoto huyo.

Hapa kuna mtu ambaye anaonekana ako na furaha sana kwa sababu anacheka na ameinua mikono yake juu. Mtu huyu amevaa saa mkononi mwake, na nguo ya rangi ya buluu. Nyuma yake kuna mitungi mitatu mikubwa ya maji ambayo yamepakwa rangi nyeusi.

Mama aliyevaa nguo ya rangi nyekundu, ameketi kwenye kiti karibu na dirisha katika chumba cha matibabu. Muuguzi aliyevaa nguo rangi nyeupe amesimama karibu naye, anashika mkono wa mtoto kisha anamwongelesha.

Kwenye hii nyumba, kuna mgonjwa ambaye anaonekana anafanyiwa upasuaji. Kuna madaktari ambao wamemzunguka, wakiwa wamevaa kofia, barakoa na manguo ya rangi ya blue . Pia kuna mtu mwingine kando ambaye amevaa nguo ya zambarau na kofia na barakoa ya rangi ya blue .

Haya ni madawa ya kienyeji ya kimasai. Kuna zingine zimewekwa ndani ya kikombe nyeupe na zingine ndani ya sahani nyeupe. Sahani hiyo iko juu ya bao iliyo na rangi ya kahawia.

Haya ni madudu ambayo yamepaa angani na yanaonekana yametoka kwingine kwa sababu yametokwa na mabawa, hayawezi kuwa angani kwa hivyo yanaanguka na kupaa kwenye hii misitu.

Hii kitambaa nyeupe ambayo imefungwa kwenye miti, ina tangazo la daktari fulani ambaye anapeana madawa ya mapenzi, ya kuongeza nguvu za kiume na kumfunga mme au mwanamke. Pia kuna nambari yake ya simu ya kuwasiliana na wateja wake. Kando ya hii kitambaa, kuna mwanaume ambaye amesimama huku akiangalia hilo tangazo.

Hii chupa nyeupe ambayo ikona kifuniko ya rangi nyekundu ikona dawa ya chanjo. Chupa yenyewe ina mistari nyekundu na ya blue . Maandishi yaliyoko kwa hii chupa ni ya rangi nyeusi.

Hii chupa ambayo imewekwa juu ya meza imeandikwa Balijaam. Kifuniko ya hii kichupa ni ya rangi nyeupe na chupa yenyewe ni ya rangi nyeusi .Maandishi ambayo yako kwa hii chupa ni ya rangi nyekundu.

Hiki ni chumba cha matibabu. Kuna daktari aliyevaa nguo ya rangi nyeupe, ambaye anaingiza chombo kwenye mdomo ya mgonjwa, ambaye amevaa nguo nyeusi. Daktari huyu amevaa barakoa na miwani.

Hapa kuna jengo ambayo imebomoka. Kuna mbao pamoja na mabati ambayo ilitumika kwa kujenga hili nyumba. Pia kuna watu ambao wamesimama huku wamevaa nguo nyeusi na kofia ya rangi njano.

Mtu huyu ambaye amesimama na kushikilia fimbo na amevaa nguo nyekundu iliyo na rangi ya kahawia amesimama ndani ya maji. Mbele yake kuna mashua iliyo rangi ya kahawia na ndani ya mashua kuna bidhaa mbalimbali kama upanga, mfuko na hata godoro.

Hii chupa ambayo imesimamishwa kwenye meza imebeba dawa aina ya chanjo ya polio. Iko na kifuniko ya rangi ya pink na chupa yenyewe ni ya rangi nyeupe. Maandishi ambayo yako katika hii chupa ni ya rangi nyeusi.

Mama huyu aliyevaa nguo na barakoa nyeusi ameketi chini huku akimbeba mtoto aliyemvalisha kofia nyekundu na kumfunika nguo nyeupe, huku mhudumu aliyevaa shati nyeupe na barakoa akimhudumia huyo mtoto.

Dada aliyeketi kwenye kiti nyekundu na kuvaa shati ya rangi ya nyeusi na barakoa ya bluu, anadungwa sindano kwenye mkono na muuguzi, aliyesimama nyuma yake, huku muuguzi mwingine aliyevaa nguo nyeupe akiwachungulia.

Hapa panaonekana ni soko. Kuna duka ambayo imepakwa rangi ya blue na ikona mchoro na maandishi ya rangi ya njano. Mbele ya hili duka kuna mwanamke mweusi na mwanaume mweupe ambao wamesimama pamoja na nyumba yao kuna gari ambayo imepakwa rangi nyeupe.

Watu wawili ambao wamevaa nguo ya kujikinga ya rangi ya njano, ambao wako kwenye chumba ambacho kimepakwa rangi ya njano na ya kijivu, wameshikilia kibuyu iliyopakwa rangi nyekundu. Pia kuna chombo iliyoko karibu na mtu ambaye amesimama kwa upande wa kushoto, ambaye ni ya rangi ya kijivu na ya buluu.

Huu uwanja kuu unaonekana ukiwa na vyumba vidogo vidogo ambavyo vimepakwa rangi tofauti tofauti, kuna za rangi nyekundu, na kuna za rangi nyeupe.

Kwenye uwanja huu kuna nyumba ndogo ambayo imepakwa rangi ya blue , kijivu na nyeusi. Mbele yake, kuna kitu ambacho kimepakwa rangi nyeusi. Kwa upande wake wa kushoto, kuna shamba lililokuwa na mimea. Nyuma yake, kuna miti pamoja na nyasi.

Nyumba hii iliyopakwa rangi ya pink na nyeupe, iko na madirisha. Pia, kuna vitanda vidogo vilivyotandikwa kwa shuka ya rangi nyeupe ambayo iko na maua nyeusi. Vitanda vyenyewe vimepakwa rangi ya bluu. Pia, kuna wauguzi wawili ambao wako katika hii nyumba.

Mhudumu ya idara ya afya aliyevaa barakoa na manguo ya rangi ya blue pamoja na nyeupe ametembelea hili jumba. Anaonekana akiandika huku mtoto amekaa karibu naye.

Hii chupa ambayo imelazwa chini, imepakwa rangi nyeupe na ya bluu, na iko na maandishi ya bluu, nyeusi, nyekundu na njano, na iko na tembe elfu moja ya aina ya vitamin D iliyo na rangi ya nyeupe.

Hii ni shamba kubwa ya mimea. Kuna mtu ambaye amevaa mavazi ya kujikinga, aliye na kibuyu iliyopakwa rangi nyeupe mgongoni mwake, huku akinyunyiza dawa kwenye hii mimea.

Mtu huyu ambaye ameketi katika kiti cha rangi cha blue , amevaa nguo nyeusi. Katika mkono wake wa kulia, amebeba chupa, na katika mkono wake wa kushoto, pia kuna chupa nyingine.

Mtu huyu ambaye amevaa mavazi ya kujikinga, amebeba kibuyu iliyo na mfereji ya kunyunyiza madawa kwenye mimea. Kibuyu hicho ambayo amebeba ni ya rangi ya majani mabichi na nyeupe.

Huyu mwanamume ambaye amevaa manguo za rangi ya kijivu anaonekana amepata ajali. Amelala kwenye kitanda iliyopakwa rangi ya kijivu na imetandikwa na kitambaa ambayo ni ya rangi ya majani kibichi. Kando yake kuna meza iliyopakwa rangi nyeupe na kuna kikombe na sahani ambayo ni ya rangi ya majani kibichi.

Mama aliye na shida ya meno ameketi chini huku akihudumiwa na daktari wa meno, aliyevaa barakoa ya rangi ya buluu na shati nyeupe. Kando yao, kuna vijana ambao wamesimama huku wakiongojea pia kuhudumiwa.

Hizi ni pakiti tatu ambazo ni za dawa ya kufanya chanjo. Pakiti hizi ziko na rangi zambarau, manjano na nyeupe. Pakiti moja imewekwa kando na mbili zimewekwa pamoja.

Mtu huyu ambaye amevaa shati ya rangi nyekundu na amebeba ndoo ya rangi nyekundu anainama huku akifanya usafi kwenye lango la jumba hili ambalo limepakwa rangi ya buluu na nyeupe. Jengo hili limeandikwa kwa rangi nyekundu na nyeusi.

Hapa ni chumba cha matibabu na kuna mwanaume aliyevaa long'i ya rangi ya kijivu, ambaye amelala kwenye kiti, huku akihudumiwa na mfanyikazi wa afya, ambaye amevaa barakoa na koti ya rangi nyeupe.

Hapa kwenye hospitali ya Ahero, mvua imenyesha mpaka kuna mafuriko ambayo imejaa hadi ndani ya nyumba ya matibabu. Kando ya hii nyumba kuu kuna hema ambayo pia imejaa maji. Kando ya nyumba hiyo upande mwingine kuna miti na kuna nyasi ambayo imemea.

Kikundi hiki cha wanawake na wanaume ambao wamesimama uwanjani, wamebeba simu mikononi mwao. Watu hawa wamevaa shati ya rangi ya kijani kibichi na suruali ya rangi ya blue na nyeusi.

Lingo hili ambalo linabomolewa na gari la kubomoa nyumba, liko karibu na uwanja kuu ambao umemea nyasi. Kuna maaskari wawili ambao wamesimama huku wakiangalia kenye inaendelea, na pia kuna watu wengine ambao wamesimama kando.

Haya ni machupa madogo ambayo yanaonekana ni ya madawa, vingine zimesimamishwa na vingine vimelalishwa chini. Haya machupa yako na vifuniko ambayo ni ya rangi tofauti tofauti.

Juu ya meza hii iliyopakwa rangi ya buluu kuna sindano na chupa ndogo ya dawa. Chupa hii iko na kifuniko ya rangi ya njano na ni ya rangi ya kijivu. Pia kuna maandishi yaliyoko kwenye hii chupa ambayo ni ya rangi nyeusi na nyekundu.

Hiki ni chumba cha matibabu, kuna watu wamekaa katika laini, na kuna wengine pia wamesimama, kuna muuguzi ambaye amesimama na anainama karibu na mama, ambaye amevaa nguo ya bluu na kubeba mtoto. Muuguzi huyu anaonekana ni kama anataka kumdunga huyo mtoto sindano.

Mvua imenyesha na kuna maji ambayo imeenea hadi kwa barabara. Kuna magari ambazo zimesimamishwa kwenye ile barabara na kuna mzee ambaye ameshikilia mkokoteni wake huku akiangalia watu ambao wanatembea kando ya barabara waliovaa nguo ya rangi tofautitofauti.

Maji yamejaa mahali hapa na kuna wasichana wawili waliovaa barakoa na manguo ya bluu ambao wamesimama ndani ya hiyo maji wakichota na kuimwaga nje, mmoja anatumia ndoo ya rangi nyeupe na mwingine anatumia besheni ya rangi nyeupe.

Kwenye hii meza kuna chupa nne, tatu zikiwa juu ya meza na ingine imeshikiliwa na mtu. Pia kuna pakiti moja ya dawa ya chanjo. Chupa hizi zikona vifuniko vya rangi ya buluu. Pakiti yenyewe pia ikona rangi ya buluu na nyeupe. Maandishi yaliko katika chupa na pakiti ni ya rangi nyeusi.

Mtoto huyu ambaye ameketishwa chini na analia huku akitokwa na makamasi, ameshikwa mkono wa kulia huku akidungwa sindano, na mwingine amemshika shingo na mkono wa kushoto.

Kwenye hii meza kuna pakiti na chupa ya dawa pamoja na sindano. Paketi hii, imepakwa rangi ya buluu, machungwa, kijani kibichi na nyeupe. Chupa iko na kifuniko nyekundu na imepakwa rangi nyeupe, rangi ya machungwa na rangi ya kijani kibichi.

Hii chupa ya dawa ambayo imesimamishwa katika meza ni ya rangi nyeupe na kifuniko yake pia ni nyeupe. Liko na dawa aina ya madini ya iron ambayo iko na maandishi ya rangi ya buluu na nyeusi.

Huyu mama amekaa katika chumba cha matibabu. Anapewa chanjo na muuguzi. Amevaa rinda ya buluu na sweater nyeupe, barakoa na hata miwani.

Hii chupa nyeupe ambayo imebeba dawa ya kusafisha damu imewekwa juu ya meza. Chupa hii iko na maandishi ya rangi nyeupe, nyekundu na nyeusi. Pia kuna picha ambazo zimepakwa rangi ya manjano.

Hizi ni madawa ambazo zinatumika kwa matibabu. Kuna zingine ambazo zimewekwa kwa makaratasi na ziko juu ya meza na kuna zingine ambazo ziko kwa chupa mbalimbali ambazo zimefunikwa kwa vifuniko za rangi tofautitofauti.

Kwenye hii meza ya rangi ya buluu, kuna shindano na chupa ndogo ndogo, chupa hizi ziko na vifuniko vya rangi tofauti tofauti kwa mfano; kuna vile vya vifuniko vya rangi ya buluu, njano, kijivu na nyeusi.

Hapa ni chumba cha matibabu. Kuna mwanamke na mwanaume ambao wameketi chini huku wamevaa barakoa. Mwanamke anadungwa sindano na mfanyikazi wa afya, huku nyuma yake kuna mtu ambaye amesimama akiwa amevaa nguo ya rangi ya buluu.

Hawa wamama wawili wamekuja kuweka dawa kwenye vibuyu vyao vya kuchota maji. Aliyevaa shati ya rangi ya blue na kitambaa ya rangi nyeupe, anafungua mfereji wa dawa, huku aliye na nguo nyeupe ameshikilia kibuyu.

Huyu daktari aliyevaa nguo ya rangi ya buluu na barakoa na miwani anamhudumia mgonjwa ambaye amelazwa kwenye kiti cha rangi cha kijivu. Katika chumba hili ,kuta limepakwa rangi la kahawia na kuna vyombo mbalimbali vya matibabu.

Chupa ndogo na pakiti ya dawa pamoja na sindano imeekewa juu ya meza iliyopakwa rangi ya kijivu. Hiyo chupa iko na kifuniko ya rangi ya majani kibichi na pakiti ina rangi ya kijivu, buluu na nyeupe.

Mwanamume huyu ambaye amevaa shati iliyo na mistari ya rangi nyekundu, nyeupe na nyeusi na amevaa kofia na barakoa ya rangi ya bluu, amefunika macho. Huku anadungwa shindano na mwingine aliyesimama kando yake.

Hapa panaonekana pamebomolewa. Kuna watu ambao wamekaa huku wakiangalia mbao pamoja na mabati iliyowekwa kando. Kuna watu wengi ambao wamevaa nguo ya rangi tofauti tofauti, huku wengine wakitembea hapa na pale na wengine wamesimama.

Mgonjwa huyu ambaye amelazwa kwenye kitanda, anahudumiwa na daktari ambaye ako upande wake wa kulia, ambaye amevaa barakoa na nguo ya rangi ya buluu pamoja na miwani, huku upande wake wa kushoto kuna muuguzi ambaye anachungulia vile anahudumiwa.

Mtu huyu ambaye amepiga magoti chini na kuvaa nguo nyeupe ya kujikinga, ameshikilia kibuyu ya rangi ya nyeupe na upande wake wa kushoto kuko na kibuyu ya rangi ya manjano pamoja na rangi nyeupe, na upande wa kulia kuna kibuyu kingine ya rangi ya buluu.

Hii ni chumba ya kulaza wagonjwa, kuna mama aliyeketi kwenye kitanda, na kuna wanaume wawili waliovaa nguo ambayo yanafanana na ni ya rangi nyekundu, pia kuna muuguzi pia aliyevaa shati ya rangi nyeupe na barakoa na kuna mama aliye kando yake ambaye amefunga kitambaa ya rangi nyekundu.

Hapa ni chumba cha kushona barakoa. Kuna wamama wawili ambao wameketi katika mashine za kushona barakoa, wakiwa wamevaa barakoa na koti za rangi nyeupe, pia kuna barakoa zingine ambazo zimshonwa na kupangwa juu ya meza.

Kwenye hii nyumba kuna mwanamke na mwanamume ambao wamekaa bega kwa bega. Mwanamke amevaa nguo ya rangi ya pink na kofia ya rangi ya blue . Mwanamume naye ambaye amekaa akibeba mtoto, aliye na nguo iliyo na rangi nyekundu na nyeupe, amevaa shati ya rangi nyeusi.

Mwanamume na mwanamke wamepiga magoti kwenye kitambaa iliyopakwa rangi ya buluu. Mwanamume ameweka mkono wake wa kushoto kwenye hili kitambaa huku mwanamke ameweka mkono wake wa kulia kwenye hiki kitambaa. Anaonekana ni kama anamfanyia huyu mwanamume mazoezi.

Mkono huu umeshikilia sindano na chupa ndogo ya dawa ya vaccine . Sindano iko na rangi ya kijani kibichi na nyeupe, kisha chupa hii ina kifuniko ya rangi ya kijivu na ni nyeupe.

Huyu ni daktari aliye katika chumba cha ukaguzi, amevaa barakoa na koti nyeupe na ameshikilia kitu mkononi mwake huku akiichungulia. Kwenye meza kuna chupa ndogo ya rangi nyeupe.

Mtu huyu ambaye amevaa nguo, viatu na barakoa ya kujikinga, amebeba kibuyu cha rangi ya buluu kwenye mgongo wake na ananyunyiza dawa kwenye sakafu. Kwenye jumba hilo, kuna meza iliyo na rangi ya kahawia.

Hii chupa ya dawa pamoja na sindano zimewekwa kwenye sehemu iliyopakwa rangi ya kijivu. Chupa iko na kifuniko ya rangi ya zambarau, na funiko ya sindano imepakwa rangi ya kijivu.

Huyu daktari aliyevaa barakoa na koti ya rangi nyeupe. Ako na shindano na chupa mahali anatoa dawa akijitayarisha kudunga mgonjwa. Kando ya mgonjwa huyo, kuna wengine ambao wamesimama nyuma yao. Mmoja wao akiwa amevaa barakoa ya rangi nyeusi.

Ndani ya hili chumba ambalo limepakwa rangi nyeupe, kuna wamama wawili ambao wameketi kwenye viti ya rangi ya kahawia. Mmoja aliyevalia miwani na barakoa anaonekana ni muuguzi, huku akimwongelesha mama aliyekaa na kubeba mtoto.

Muuguzi huyu ambaye amevaa kofia ya rangi nyeupe, amebeba sindano katika mkono wake wa kulia, na dawa katika mkono wake wa kushoto. Nyuma yake, kuna mama ambaye amekaa chini na amevaa shati ya rangi nyekundu.

Wanaume hawa ambao wanaonekana wamevaa manguo ya rangi tofauti tofauti, wamesimama huku wakiangalia nyumba ambayo inaonekana imeporomoka. Nyumba hii ilijengwa kwa kutumia mbao na mawe.

Muuguzi aliyevaa nguo nyeupe anamdunga mtoto mdogo sindano ambaye amebebwa na mamake. Mama huyu amevaa nguo ya rangi ya buluu na amefunga kitambaa kwenye kichwa chake. Kando yao, kuna meza ambayo imepakwa rangi ya kahawia.

Mama huyu ambaye amefunga kitambaa na kuvaa nguo ya rangi nyeusi na buluu anaonekana ako na shida ya sikio. Kuna wafanyikazi wa afya watatu ambao wamesimama kando yake huku mmoja akimhudumia.

Kuna watu wengi wanaume kwa wanawake ambao wamesimama juu ya daraja la maji. Daraja huo umejaa nyasi juu yake na kando yake kumeporomoka. Pia, nyuma ya hao watu maji ambayo inaonekana.

Kwenye hii meza iliyopakwa rangi nyeupe, kuna shindano, chupa nne za dawa na kitambaa ya rangi ya blue . Kati ya hizi chupa, kuna moja ambaye iko na rangi ya kahawia na kifuniko chake ni cha rangi cheupe.

Hapa kuna msichana daktari aliyevaa miwani na koti ya rangi nyeupe, mbele yake kuna mashine na mgonjwa ambaye anaonekana anatumia mashine hii kuangalia macho ya huyo mgonjwa. Kwenye ukuta kuna picha mbali mbali za macho na yenye inaonyesha ugonjwa tofauti tofauti za macho.

Hizi ni paketi za madawa ambazo zingine ni fupi kisha zingine ni ndefu. Paketi hizi zimepakwa rangi tofautitofauti kwa mfano kuna rangi ya kahawia, blue , nyekundu, zambarau na kijani kibichi.

Wamama wawili ambao wamevaa shati ya rangi nyeusi wameenda kuchota maji. Wako na vibuyu vitatu. Mumama mmoja ameingia kwenye shimo ili aweze kuchota maji, huku mwingine amesimama kando akimngonjea.

Hii chupa imebeba dawa ya aina ya madini ya iron ambayo ni ya gramu 25. Chupa lenyewe liko na kifuniko ya rangi nyeusi na maandishi yake ni ya rangi manjano, nyeusi na nyeupe.

Madaktari wawili wanamhudumia mwanamke ambaye anaonekana ako na shida katika mdomo yake. Yule aliye katika upande wake wa kulia anamshika mdomo huku aliye katika upande wa kushoto akimchungulia.

Hiki ni chupa ndogo nyeupe ambacho kiko na kifuniko ya buluu na kiko na maandishi ya rangi ya nyeusi kimesimamishwa kando ya maandishi ambayo yanauliza ya kwamba, "kwanini mtu anapata chanjo? "

Hii ni chumba ambacho inatumika kwa kuuza maji. Kuna wanawake watano ambao wamesimama mbele yake huku wakichota maji. Nyumba hii imepakwa rangi nyeupe na ya buluu. Pia kuna mwanaume ambaye anatembea akielekea mahali ambapo hao wanawake wamesimama.

Huyu muuguzi aliyevaa miwani na barakoa ya rangi ya buluu pamoja na nguo nyeupe, ameinama huku akihudumia mtoto mchanga aliyebebwa na mamaye aliyevaa nguo nyeupe na barakoa ya buluu akiwa ameketi chini.

Mwanaume aliyevaa nguo nyeusi na kipuli sikioni na kupaka rangi nyeupe kwenye nywele, ameketi kwenye kiti huku muuguzi aliyevaa barakoa, kofia na nguo ya bluu ameshika sikio lake, huku akimhudumia.

Mtu huyu aliyevaa shati ya rangi ya kijivu na miwani, amelala kwenye kiti huku mfanyikazi wa afya aliyevaa nguo, barakoa na kofia ya rangi ya blue anamuhudumia. Nyuma ya huyo mfanyikazi wa afya, kuna lango ambalo limepakwa rangi ya kahawia.

Mama ambaye amevaa nguo ya rangi nyekundu ameketi, kisha amembeba mtoto, ambaye amemfunika na shuka ya rangi buluu. Kuna mfanyakazi wa afya ambaye amevaa nguo nyeupe, ameinama huku akimdunga mtoto sindano. Kwa upande wake wa kushoto, kuna watu wawili ambao wamesimama, na mwingine upande wa kulia, huku wakiwaangalia.

Mtu huyu ambaye amevaa nguo, barakoa na kofia ya rangi nyeupe ya kujikinga, amesimama huku akishikilia mikono yake. Nyuma yake kuna kuta iliyopakwa rangi ya blue na upande wake wa kushoto kuna meza iliyopakwa rangi ya kahawia na bidhaa zingine juu yake.

Hapa panaonekana ni chumba cha matibabu. Kuna mwanaume ambaye amevaa shati ya rangi ya kijani kibichi ambaye ameketi na kuweka mkono wake juu ya meza iliyo na rangi nyeupe. Pia Kuna madaktari wawili ambao wamesimama wamevaa barakoa ya rangi ya buluu na makoti ya rangi nyeupe.

Hii pakiti ni dawa ya chanjo, kando ya hii pakiti kuna chupa tano ambazo zimesimamishwa kwenye meza, chupa hizi pamoja na pakiti ziko na maandishi ya rangi nyeusi, na pakiti yenyewe pamoja na chupa iko na rangi ya njano na nyeupe.

Mtu huyu aliyevaa shati nyeupe iliyo na mstari nyeusi na koti nyeusi amebeba madawa mikononi mwake. Kati ya haya madawa kuna zingine ambazo zimewekwa ndani ya karatasi na kuna ingine ambayo iko kwenye chupa ya rangi nyeupe.

Mama aliyevaa barakoa na manguo ya rangi ya majani kibichi, amebeba mtoto aliyemvalisha manguo ya rangi ya buluu na amemshikilia mkono. Muuguzi ambaye amevaa barakoa ameinama huku akimdunga mtoto mkono sindano.

Hapa kuna vyungu vya rangi tofauti tofauti. Kuna moja ambayo imewekwa juu ya kitambaa cha rangi ya nyekundu na kando yake kuna besheni ya rangi nyekundu ambayo iko na vitu ndani yake.

Mgonjwa mahututi mwanaume ambaye amelazwa katika kitanda cheupe katika chumba cha wauuguzi, ameshikwa mkono na daktari, huku akitaka kujua hali yake.

Daktari Galazinga anatangaza ya kwamba anapeana dawa ya mapenzi. Kwenye hili tangazo, kuna maandishi ambayo yameandikwa kwa rangi nyeupe na nyeusi. Pia tangazo hili limechapishwa kwa rangi nyekundu, majani kibichi, nyeupe na hata kahawia.

Hapa kuna mafuriko ya maji, ambapo watu wanatembea ndani yake. Kuna wawili wanatembea wakielekea juu na wengine wakiteremka chini. Kando ya haya maji kuna uwanja ambao uko na nyasi na mchanga, na pia kuna majumba.

Chupa hii iliyosimamishwa kwenye meza ni ya dawa aina ya madini. Ni nyeupe na iko na kifuniko nyekundu. Maandishi yaliyoko kwenye hii chupa ni ya rangi nyeusi, kahawia na nyeupe.

Mtu huyu abaye anatembea kwenye hili barabara, amevaa nguo za kujikinga ya rangi ya kahawia. Pia amebeba mashine katika bega lake, na kando ya hiyo barabara kunaonekana moshi, na kuta la mabati. Nyuma ya hiyo mabati, pia kuna mti.

Katika hii nyumba ya matibabu, kuna mgonjwa ambaye amelazwa kitandani huku akihudumiwa na mhudumu wa afya ambaye amevaa nguo, barakoa na hata kofia ya rangi ya buluu. Kando yao kuna mfanyakazi wa afya mwingine ambaye amesimama akiwaangalia huku ameshikilia kiuno.

Hii mkono ambayo imevalishwa bidhaa za kinga ya manjano, imeshika chupa ndogo ya dawa ya aina ya chanjo ya yellow fever , na sindano ya kudunga hiyo chanjo.

Hii chupa ambayo imewekwa juu ya meza ni ya dawa, na iko na kifuniko ya rangi ya bluu na rangi nyeupe, maandishi ambayo yako kwa hii chupa ni ya rangi nyeusi, dawa yenyewe iliyoko ndani ni ya rangi nyeupe, na kando ya hii chupa kuna sindano.

Katika nyumba hii ya matibabu, kuna mgonjwa ambaye amelazwa kwenye kitanda huku amefunikwa na nguo nyeupe. Kando yake, kuna mtumishi wa afya ambaye anamuhudumia. Pia kwenye nyumba hii, kuna vyombo mbalimbali za matibabu, huku mtu ambaye amevaa koti ya rangi nyekundu, anashikilia chombo kimoja.

Kuna ajali imetokezea mahali hapa. Kuna gari ambalo limeharibika sana na kuna lingine ambalo limeandikwa petroleum limesimama kando. Watu wengi wamekuja kushuhudia yaliyotokezea. Wengine wamesimama huku wengine wakitembea huku na pale.

Muuguzi aliyevaa barakoa na nguo ya rangi ya buluu anamdunga mzee sindano kwenye mkono, huku mzee akiketi chini na amevaa barakoa ya rangi ya buluu na shati ya kiasili ya Afrika.

Hapa kuna mafuriko na kuna mtu ambaye amevaa sweta ya rangi ya njano ambaye amebebwa na anajaribu kusaidiwa kuvuka. Kwa upande wa kushoto, kuna watu ambao wamesimama wakiwaangalia na upande wa kulia kuna mtu mmoja pia ambaye anawaangalia.

Huyu mtu ambaye amevaa manguo ya kujikinga, ananyunyiza dawa kwenye shamba la mahindi huku akibeba mtungi ya rangi ya njano kwenye mgongo wake. Nyuma yake kuna mtungi kubwa ambayo ni ya rangi nyeusi.

Huyu ni mgonjwa ambaye amelazwa katika chumba cha wauguzi, amepanua mdomo huku muuguzi aliyevaa suti ya nyeusi anaingiza kidole katika mdomo wake na kuchungulia.

Hiki ni kikundi cha wanaume na wanawake ambao wanaonekana ni kama wanafanya mazoezi, wengine wameinama chini huku wameinua mikono juu, wengine wamesimama, kisha wengine wamepanda juu ya miti. Kila mmoja wao amevaa barakoa na wamevaa nguo ambazo ziko na rangi tofauti tofauti.

Moto unateketeza msitu uliomea nyasi pamoja na miti. Moto huo, unaonekana ukiwa na rangi ya njano, nyekundu pamoja na ya kahawia. Pia, kuna moshi uliyo ya rangi ya kijivu ambayo unaonekana.

Hawa wanaume na wanawake wamesimama na kuinua makaratasi nyeupe yaliyo andikwa kwa rangi nyeusi. Mbele yao kuna bidhaa zilizopakwa rangi zambarau na buluu na rangi ya kahawia.

Mama aliyejifungua ameketi kwenye kitanda iliyopakwa rangi nyeupe. Amebeba mtoto ambaye anaonekana analala na ameshamvalisha manguo ya rangi nyeupe anamwangalia huku akitabasamu.

Watu hawa watano wanakusanya takataka. Mmoja wao amevaa koti ya rangi ya pink , mwingine amevaa suti ya rangi ya buluu, na mama mwingine amevaa nguo nyeusi. Nyuma yao kuna jengo ambalo liko na mlango iliyo ya rangi buluu.

Hiki ni chumba cha matibabu. Mama huyu aliyevaa barakoa na amebeba mtoto amekalia kiti kilichopakwa rangi nyeusi huku amemshikilia mtoto mkono na muuguzi akimdunga sindano.

Hawa waliosimama hapa wanaonekana ni wafanyikazi wa kampuni moja. Wakona viti vilivyopakwa rangi nyeupe na wamevaa kofia na shati ya rangi ya buluu na koti na suruali ya rangi nyeusi.

Mtu huyu anachukuwa dawa kutoka kwa chupa kupitia sindano. Kwenye meza iliyopakwa rangi nyeupe, Kuna paketi la chupa tatu za dawa. Chupa hizi ziko na vifuniko ya rangi ya buluu na paketi ina rangi ya buluu na nyeupe.

Hapa ni chumba cha matibabu. Kuna daktari mwanamume aliyevaa koti ya rangi nyeupe ambaye ameinama huku akimhudumia mtoto mchanga aliyebebwa na mamake ambaye amevaa suti ya rangi ya pink . Mtoto huyo amefunikwa na kitambaa iliyo na rangi ya njano na nyeupe.

Hii ni chupa ya dawa ambayo ikona kifuniko ya rangi nyeupe. Ikona maandishi ya rangi ya kijani kibichi nyeusi na nyeupe, pia imewekwa juu ya meza iliyopakwa rangi ya kahawia.

Msichana huyu aliyeketi kwenye kiti, ni mja mzito, anaonekana ako na maumivu na kuna mama aliyeinama kando naye, anaonekana anataka kumsaidia kujifungua.

Huyu mama amebeba chupa ya dawa katika mkono wake wa kulia . Chupa hiyo ina rangi ya nyeupe na iko na maandishi ya nyeusi. Katika mkono wake wa kushoto ameipanua na amebeba tembe moja.

Mgonjwa huyu aliyevaa shati ya rangi ya zambarau na kufunikwa na kikoi iliyo na rangi nyeusi na nyekundu, amelala chini, huku muuguzi akiuinua mguu wake na kumwangalia.

Mtu huyu aliyevaa shati nyeupe juu ya shati nyingine iliyo na rangi nyekundu, buluu, kijivu na nyeupe. Ameshikilia pakiti za dawa zilizowekwa kwenye kabati ambazo ziko na rangi ya njano na nyekundu.

Watu hawa watatu ambao wamevaa koti ya rangi nyeupe wamesimama uwanjani. Mikononi mwao wamebeba mikopo iliyotengenezwa kwa rangi nyekundu na ziko na maandishi ya rangi nyeupe. Pia wako na vikopo vingine ambavyo ni vya rangi nyeupe.

Nyumba hii ambayo imepakwa rangi nyeupe na ya buluu ambayo iko na lango lililopakwa rangi ya kijivu ni ya kulaza wagonjwa. Kuna mgonjwa mmoja ambaye ameketi kwenye kitanda iliyokuwa karibu na mlango, ambaye ameinamisha kichwa na kuna mwingine amelala huku amevaa nguo ya rangi nyeupe.

Hii ni pakiti ya dawa ya tembe ya aina ya Rithromazine ambayo ni kumi na mbili. Pakiti yenyewe imepakwa rangi nyeupe na nyekundu. Maandishi ya lebo katika hii pakiti ni ya rangi nyeusi na nyekundu.

Msichana huyu ambaye ametengeneza nywele vizuri na amevaa nguo nyekundu na koti nyeusi amesimama, huku mwanaume aliyevaa shati nyeupe na kubeba kitu cheupe mkononi mwake, anachungulia sikio lake.

Hawa watu wengi wanaume kwa wanawake ambao wamevaa manguo ya rangi tofautitofauti wamekuja mahali pa kuuzia maji. Kuna vibuyu nyingi ambazo zimewekwa karibu na mfereji ambao umeshikana na jumba lililopakwa rangi nyeupe na likona dirisha la rangi ya blue .

Mama huyu aliyevaa nguo ya wauguzi anaonekana amezaa watoto mapacha. Hawa watoto wameshikiliwa na wauguzi wawili huku wamefunikwa vizuri na wakiwaangalia na kuwahudumia.

Hizi ni chupa za madawa ambazo zimewekwa juu ya meza iliyopakwa rangi ya blue . Zile ambazo ziko mwisho upande wa kushoto na kulia, ziko na vifuniko vya rangi nyeupe na zilizo katikati, ziko na vifuniko vya rangi ya blue na nyeusi.

Hii ni jengo ambayo inaonekana imeporomoka kwa upande mmoja. Kuna watu ambao wako chini kisha wengine wamesimama juu. Walio chini wamevaa manguo ya rangi tofauti tofauti kwa mfani kuna wale ambao wamevaa koti nyeusi, wengine ya njano, wengine rangi ya machungwa na wengine nyekundu.

Kwenye hili nyumba, kuna madaktari watatu, wawili wakiwa wanaume na mmoja mwanamke. Wote wamevaa nguo na kofia ya rangi ya buluu. Wameinama huku wakimhudumia mgonjwa aliyelazwa kwenye kitanda.

Juu ya hii meza iliyopakwa rangi ya kijivu, kuna pakiti moja na chupa mbli za dawa za chanjo. Hizi chupa ziko na vifuniko ya rangi ya buluu na chupa yenyewe ni ya rangi nyeupe na ya buluu. Pakiti pia ni ya rangi nyeupe na ya buluu. Maandishi yaliyoko kwenye chupa pamoja na pakiti ni ya rangi nyeusi.

Huyu mfanyikazi wa afya ambaye amevaa koti ya rangi nyeupe na barakoa, anachukua dawa kutoka kwa chupa kupitia sindano. Nyuma yake, kuna watu ambao wamesimama kwa mfano, kuna msichana ambaye amevaa barakoa ya rangi nyeusi.

Kwenye nyumba hii ambayo haina mwangaza ya kutosha, kuna daktari ambaye amesimama huku akimhudumia mgonjwa ambaye ameketi kwenye kiti. Mgonjwa huyu amevaa suruali ya rangi ya blue na shati ya rangi ya kijivu.

Hawa ni watu wawili waliovaa nguo, kofia, barakoa na viatu ya kujikinga. Mmoja ameshikilia kitu kwenye meza, huku mwingine aliye nyuma yake ameshikilia kifaa ya kunyunyuza dawa kwenye kiti.

Katika hii nyumba, kuna chupa nyingi ambazo zimewekwa kwenye sakafu, zingine zikiwa ndogo na zingine ni kubwa. Pia kwenye ukuta kuna bidhaa mbalimbali ambazo zimewekwa, huku zikiwa na rangi tofauti tofauti. Ukuta yenyewe umepakwa rangi ya kahawia.

Hii ni dawa ya panadol ya gramu nne, dawa hii iko katika paketi ambalo limepakwa rangi nyeupe na njano, maandishi yenyewe katika hili paketi ni ya buluu, dawa yenyewe ni ya rangi manjano

Katika nyumba hii ambayo imepakwa rangi ya zambarau na kahawia kuna mtu ambaye ameinama huku anaweka kitu kwenye mti. Mtu huyu amevaa nguo ya rangi ya nyekundu na ya kijivu.

Hapa panaonekana ni shule kwa sababu kuna watoto watatu ambao wamesimama kwenye mstari na wamebeba chupa mikononi mwao. Mmoja anachota maji na kuna mwanamke ambaye amesimama kando yao akiwaangalia wakiendelea kuchota.

Watoto wawili wameketi chini wakionekana ni kwamba wanachota maji. Msichana amevaa nguo ya buluu na kijana amevaa nguo nyekundu. Wameshachota kibuyu kimoja huku wakionekana wanachota kibuyu kingine.

Hapa kuna wanaume watatu ambao wamevaa shati ya rangi ya njano na long'i ya rangi ya buluu na nyeusi. Watu hawa pia wamevaa barakoa na wameinama huku wakiosha mikono kwenye mfereji ambao umewekwa kwenye ukuta uliopakwa rangi ya kijivu.

Katika hili jumba ambalo likona dirisha kuna kiti cha gurudumu na mkongojo. Pia kuna watu wawili mwanamume na mwanamke ambao wamepiga magoti kwenye nguo ambalo limelazwa chini ya rangi ya blue huku mwanamume anaonekana akifanyiwa mazoezi na huyu mwanamke.

Huyu mama amepeleka mtoto wake kwenye chumba cha matibabu kuchanjwa. Ameketi chini na kubeba mtoto wake ambaye anachanjwa na muuguzi ambaye amebeba sindano na kuvaa koti ya rangi nyeupe.

Mama huyu mzee aliyefunga kitambaa na kuvaa nguo iliyo na rangi ya buluu na nyeusi ameketi kwenye kiti huku akiwa na shida la sikio. Hapa kuna wahudumu watatu wa afya ambao wanajaribu kumhudumia.

Hapa ni chumba cha matibabu ambayo iko na vifaa za matibabu mbali mbali. Kuna madaktari watano, wanaume na wanawake wakiwa wamesimama na wamevaa barakoa ,kofia na manguo ya rangi ya buluu.

Hapa ni chumba cha kuzalisha wamama. Kuna muuguzi ambaye amesimama kando ya kitanda, huku akichungulia mtoto ambaye amelazwa kwenye hicho kitanda. Kando yao, kuna waaguzi wawili, mmoja wao akiwa anaongea na mama mjamzito.

Hapa kuna machupa tatu ya rangi nyeusi ambazo ziko na vifuniko vya manjano. Chupa hizi zimeandikwa mitiki nguvu za kiume. Kando yao, kuna mikebe tatu pia ambavyo viko na vifuniko vyeupe na maandishi ya mkoko.

Hapa pamesimama watu wengi ambao wengi wao wamevaa shati ya rangi nyeupe na kuna wengine wakona shati ya rangi nyeusi na ya buluu, pia watu hawa wanaonekana wamevaa barakoa.

Hapa panaonekana ni pahali pakavu, ambapo liko na jengo la nyasi, mbele ya hiyo nyumba kuna kibuyu ya njano, na kuna nguo ambayo imeanikwa katika kichaka.

Hapa ni chumba cha matibabu, kuna mama ambaye amebeba mtoto na amevaa kofia ya rangi nyekundu, pia kuna muuguzi ambaye amevaa manguo nyeupe na ameinama huku akimpatia mtoto dawa.